Mfanyikazi wa kike aliyesuka nywele na kuvalia sare za nyeusi na nyekundu anatazama tarakilishi akimhudumia mteja mmoja aliyevalia kofia kichwani mwake na wote wamevaa barakoa.

Mashabiki wanaonekana wakiwa kwenye uwanja wa kitaifa. Wengine wakitembea wengine wakiwa wamesimama. Wanatarajia kuona mechi iliyoandaliwa kwao ili waweze kushangilia na kuweza kujivinjari.

Mashabiki watatu wanapiga picha kwa pamoja. Aliyekatikati amevalia shati nyeupe iliyoandikwa Kenya kofia kichwani na miwani machoni na walio kando yake wamevalia shati zenye rangi nyekundu.

Jengo kubwa linaonekana likiwa limeandikwa posta.co.ke Nairobi general, na mfanyikazi mmoja anaendesha bodaboda jua inawaka, pikipiki moja inaonekana basi na mwendeshaji na wengine wakiwa wamesoimama tayari kufanya kazi.

Mashabiki wengi wanaonekana katika uwanja mkuu wa Nyayo ikiwemo wanaume na wanawake mmoja anapiga picha kando yake kukiwa na mwenzake ambaye amevalia kofia na kunyosha mkono wake na kuonyesha vidole viwili.

Watu wanne wanaonekana hapa. Watatu, wakiwa ni wanaume waliovalia koti na mmoja ni mwanamke aliyesuka nywele na kuvalia shati ya rangi nyeupe, iliyochanganyika na nyekundu.

Wateja wa kike na kiume wako kwenye ofisi za huduma Kenya wanatarajia kushughulikiwa na wafanyikazi walioandikwa kwenye ofisi hizi na wameketi chini wakiwa wenye subira sana.

Wanachama cha kisiasa wanaonekana wakiwa wamehudhuria hafla. Wakiwa wamekusanyika wameketi chini. Mikono iko juu, sare zao ni za samawati na kofia kichwani na wako pale wa kiume na kike.

Msimamizi wa kisiasa wa wananwake mweshimiwa Rachel Shebesh, aliyevalia nguo ya rangi nyekundu na kusuka nywele ,anaonekana akisema anasimamia amani kwa wanawake wote.

Mashabiki wanaonekana wakiwa wameketi kwenye uwanja wa mchezo wengine wakiwa wamesimama wanatarajia kushuhudia kadanda inayochezwa na timu zao ikiwemo mmoja ambaye amevalia kofia iliyoandikwa KDF Gor.

Mwanasisa wa kike ambaye ni mwanakilishi wa wanawake anaonekana akizungumza kwenye televisheni akiwa na Pete mkononi. Amenyoosha kidole na bangili yenye mfano wa bendera wa Kenya n mkononi mwake na wanawake nyuma yake ambao wamevalia kofia zilizoandikwa tuko pamoja.

Wachezaji wako uwanjani wale wa timu moja wamevalia sare ya manjano na wapinzani wao wamevalia nguo za nyekundu na nyeusi. Jua inawaka na mashabiki wanaonekana kwa umbali kidogo.

Rais wa tano wa Kenya mheweshimiwa William Samoei Ruto, anaonekana akimsalimia jaji mkuu Martha Koome wakiwa kwenye hafla ya kisiasa, wote wanaonekana wakitabasamu kwa furaha.

Mashabiki wengi wanaonekana wakishangilia, ikiwemo mmoja wao ambaye ni mwanamke, aliyevalia miwani na kushuka nywele, pamoja na kujifunga bendera ya Kenya mgongoni. Ana furaha nyingi sana na tabasamu usoni.

Wachezaji wanne wanawake wa timu ya Kenya ya vikapu, wanaonekana wanatabasamu kwa furaha sana . Wamevalia sare zao za michezo. Aliye nyuma ameshikilia mipira mkononi.

Mashabiki wa timu ya soka ya Gormahia wanaonekana wamevalia kofia kichwani, wanawake pamoja na wanaume wamevalia shati yenye rangi ya kijani, gari nyuma yao kando yao miti ya kupendeza.

Mwanariadha mmoja anaonekana. Amevalia sare za mchezo, nyeupe na nyekundu. Amelala chini, mchanga umeruka juu na kiwanja li wazi, halina watu na nyasi inaonekana ikiwa ya rangi ya kijani.

Wachezaji wanaonekana uwanjani, wakiwa wanasakata kandanda kwenye mchuano baina ya timu mbili. Wakwanza akiwa amevalia shati lenye rangi ya samawati iliyochanganyika na nyeupe mwengine akiwa wamevalia sare za michezo ya rangi ya kijani.

Wanasaiasa wa kike na kiume wanaonekana wakiwa wamepanga foleni wakiwa wanahutubia wafuasi wao. Mmoja wao ni mzungu na mwingine ameshikilia bendera ya Kenya . Wengi wamevalia sare nyekundu.

Wanariadha wanaume wanakimbia wakishindana katika uwanja huu. Wanang'ang'ania nafasi ya kwanza. Mashabiki wanaonekana kwa umbali wakiwashangilia watu hawa.

Kuna wachezaji kwenye uwanja, mmoja amevalka sare za mchezo ya rangi ya samawati iliyochanganyika na nyeupe, kuna mpira mbele yake, mwingine amevalia rangi ya manjano.